Picha hii inaonyesha watu wenye wako hospitali. Hawa watu wanaonekana kuwa kuwatibu magonjwa. Pia naona wanaume wawili, wanawake wanne wanaonekana kuzugumza kitu fulani katika hospitali au wanaongelelesha mgonjwa.

Katika picha hii naona daktari anatibu mama fulani, ambaye anaonekana ni mgonjwa. Mama huyu anaonekana anaumwa na jino au meno. Pia naye daktari anamsaidia kumtibu kwenye hospitali. Katika picha hili naona daktari amevalia glovu vizuri.

Hapa naona picha ya daktari wawili na kuna mtoto anayetibiwa. Hii picha inaonekana ni picha ya hosipitali ya kuwatibu watu. Wengi wao ni watoto hosipitanilini ni watoto.

Hapa naona ni Daktari. Anatibu mtoto pia naona Mama yake anamsaidia kumshika Ili aweze kumtibu vizuri . Hapo juu naona makaratasi fulani inaonekana ni ya daktari. Pia naona wamevalia mask katika mdomoni yao ili kuzuia magojwa mbalimbali na

Katika picha hii tunaona watu wawili pia tunaona nyuma yao kuna gari gari hii inaonekana ni kampuni ya stima inaonekana hao watu wanaambiana mtandaoni venye stima inafanya kazi hao watu wawili wote ni wanawake wanafanya kazi ya.

Hapa ni hosipitali. Naona mama mgonjwa. Pia naona daktari. Kwa meza naona makaratasi. Inaonekana ni makaratasi ya hosipitali. Huyu mama anaonekana mgonjwa amekuja kutibiwa ili aweza apone.

Hii picha inaonekana ni madawa fulani. Ni kampuni ya madawa, yameleta hii picha ili waonyeshane katika mitandaoni watu waone, wajue halafu wajue kazi ya dawa hii. Hii dawa inaweza kutibu magonjwa mbalimbali katika kampuni yao.

Picha hii naona mtu amevalia nguo za kufanya kazi. Huyu mtu anaonekana mtu wa kuvua samaki pale baharini. Huyu mtu anafanya kazi vizuri kwa sababu anaonekana amevaa nguo ambazo ni za kazi yake. Anaonekana mtu wa bidii.

Picha hii inaonyesha kitu fulani ya dawa yenye inaitwa muarabaini. Hii picha inaonyeshana ili watu waelewe venye muarubaine inaonekana. Hii picha inaonyesha dawa ya muarubaini.

Hii picha, inaonekana ni darasa ya wanafunzi. Naona mwalimu hapo mbeleni. Naona wanafunzi wamekaa vizuri. Naona mwanafunzi mmoja anaelezea vitu ya darasa hapo mbeleni, inaonekana ameshikanisha vitu. Wanafunzi wengine wamekaa vizuri. Naona vitabu, naona viti. Wanafunzi hawa wanakaa vizuri. Wanafunza vizuri

Katika picha hii inaonekana kuwa kumekawa na moto katika hizi manyumba ambaye, ambazo zinaonekana , watu wanahangaika kwamba manyumba zao zimechomwa na moto. Inaonekana hakuna mtu anayejua moto ilitokea wapi hadi ikachoma manyumba.

Hapa mkunaonekana kuwa kuna nyumba imebomolewa ama imebomoleka, sasa hawa watu wakikuja kwa ajili ya kutoanisha.

Hapa ni kwenye hospitali, ndani ya hospitali, mahali watoto wanazaliwa kwa sababu daktari moja hapa mbeleni anaonekana kushikashika mtoto ambaye bado ni mdogo.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kutembea kwenye maji, hii ni shamba ambalo mchele inapandwa kwa sababu umea vizuri Kwa maji.

Hapa ni mahali takataka zinawekwa, watoto hao wanaonekana kukusanya hizi takataka, ili waweke mahali pazuri.

Hapa mtu anaonekana kutoa dawa kwenye mikebe ilie aweze kuimeza. Huyu ni mtu anaonekana kuwa ni mgonjwa ndio maana anatumia dawa.

Hizi ni madawa zenye zimewekwa kwenye chupa za madawa inaonekana kuwa ziko kwenye maabara kwenye hospitali. Inaonekana kuwa ni dawa za kuwatibu watu wakati wa ku.

Hizi ni dawa na kifaa cha kutoa dawa yenye chupa. Inaonekana kuwa wameweka kwenye meza au chini. Hizi ni dawa inatumika wakati mtu ako mgonjwa.